Naona mtu ako kwenye mashua amevalia tsheti nyekundu ambaye imeandikwa Kenya yyeh pia amevalia kofia ambaye ni nyeusi na amepaka rangi kwenye nywele yake rangi ya manjano nadhania.